Mazingira ya nje ya moja ya benki inayoitwa "EQUITY", ndani wamesimama wateja na mhudumu akiwa katika dawati lake akiendelea kuwapatia huduma mbalimbali walizozifuata.

Muuzaji wa vinywaji vikali ndani ya baa, anaendelea na shughuli zake za kila siku, huku akiwa anachanganya aina tofautitofauti, ili kupata radha ambazo wateja wake wanazipenda na kuzikubali.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa vimefungashwa ndani ya vifungashio tofauti tofauti kulingana na ubora, ukubwa na maandishi yaliyopo juu yake yanaelezea namna ya matumizi lakini pia siku ambayo muda wake utaisha uku viti viko tayali kwaajili ya wateja wanaokuja kutembea mahali hapa.

Vinywaji vikali vimepangwa ndani ya, baa, vikiwa na muonekano, rangi, na ukubwa tofauti tofauti huku muuzaji amesimama imara na mavazi yake meupe tayari kwa kuwahudumia wateja.

Mabinti wakiwa wamevalia mavazi ya kutokea nyakati za usiku, Wapo ndani ya baa ambayo mezani vimesheni vinywaji tofauti tofauti, wakiendelea kunywa na kufurahia usiku wao.

Mabasi aina ya kosta yamesimamishwa ndani ya duka linayoyauza, yakiwa katika upya wake na muonekano mzuri, huku muuzaji, pamoja na mnunuzi wamesimama wakiwa wamevalia barakoa wakiendelea na mapatano.

Magari yanauzwa dukani, yana mwonekano mzuri na yanaashiria kuwa ya gharama kubwa tayari kwa wateja kuja kuyakagua, kuyajaribisha, kuendesha, kujiridhisha na kuyanunua.

Magari mengi yameegeshwa ndani ya duka, tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua, rangi zake nzuri zinazong'aa, zimeyapa muonekano unaovutia, kwa kila anayekuja kutazama kabla hajanunua.

Magari matatu yapo dukani yote yanamuonekano na rangi sawa muuzaji ameyapanga, huku akisubiria wateja wanaokuja kuyakagua kabla ya kuyalipia na kuja kuyanunua.

Muonekeno wa nje wa duka linalouza magari, ukuta umezungushwa kuashiria ulinzi wa hali ya juu katika eneo hili kwa ajili ya bidhaa zilizopo ndani, na wale wateja wanaokuja kununua.

Chombo maalumu katika rangi ya pinki pamoja na nyeusi, kinachotumika ndani ya nyumba za ibada hasa zile za kikristo, kutunzia fedha zinazotolewa kwenye sadaka pamoja na zaka.

Banda linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa limefunguliwa tayari, linasubiria wateja kuja kununua bidhaa hii muhimu kwaajili ya mahitaji ya kila siku.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, katika muonekano wake wa nje, huku dirisha likiwa wazi. Mnunuzi amesimama baada ya kutoa oda yake, anasubiri kuweza kupokea na kuendelea na shughuli zake za kila siku.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa zimepangwa ndani ya kibanda zimefungashwa kwenye vifungashio tofautitofauti kulingana na ubora na ukubwa wake, wateja wapo tayari kuzinunua kwaajili ya matumizi ya nyumbani na ata mahotelini.

Kibanda kinacho uza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, muuzaji amesimama huku amevalia koti lake jeupe la kazi akiendelea kumpimia mteja wake ambae amesimama dirishani kwa nnje.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, ndani amesimama mteja katika dirisha, akisubiri kuhudumiwa mahitaji yake ambayo ameshaagiza tayari.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, kama vile ya ng'ombe, mbuzi, kondoo. Kimepambwa kwa rangi za bluu, kinachovutia. Muuzaji amesimama nje baada ya kufungua, akiwasubiria wateja wake apate kuwahudumia.

Muonekano wa nje wa duka linalo uza bidhaa mbalimbali muuzaji amesimamisha jokofu lenye mlango mmoja nje maandishi yake yana ashiria ndani zinauzwa bidhaa tofauti tofauti zinatokana na maziwa.

Kibanda kinacho uza bidhaa mbalimbali zinazo tokana na maziwa kama vile ya ng'ombe, Mbuzi, Kondoo kinaonekana kwa nje huku kimefungwa kuashiria siku ya leo hawatoi huduma.

Jokofu kubwa limesimamishwa eneo la ndani, limepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, maandishi yaashiria ndani yanatunzwa maziwa yapate ubaridi kabla wateja hawajaja kuyanunua.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja limesimamishwa ndani ya chumba, lenye maandishi yakiashiria ndani yake ziunauzwa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na maziwa, katika hali ya ubaridi ambao wateja wanaupenda.

Banda linalouza bidhaa mbalimbali kwa jamii, ikiwemo huduma mbalimbali za kifedha kama vile, kutoa na kupokea fedha. Mazingira yanaonekana salama kwa ajili ya kila anayetembelea mahali hapa. .

Bidhaa mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani zimefungwa katika vifungashio tofautitofauti, jokofu la mlango mmoja limesimamishwa pembeni likiashiria vimiminika vyote vinatunzwa ndani yake ili kupata ubaridi.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa zinazotokana na maziwa kama lilivyoandikwa, muuzaji akiwa katika mavazi yake ya ovaroli la bluu, amesimama akiendelea na shughuli zake za kila siku.

Muonekana wa nje katika ofisi inayouza maziwa, jokofi limesimamishwa nje lenye maandishi ya kiashiria bidhaa hii inapatikana hapa na inatuzwa ndani yake kupata ubadiri unaotakiwa.

Banda linalouza bidhaa nzuri, adimu na ya gharama katika jamii yetu ya maziwa. Mnunuzi ananunua na kupokea chupa yake ikiwa imejawa, tayari kwa ajili ya matumizi yake.

Jokofu kubwa limesimamishwa lenye mlango mmoja, lenye maandishi yakielezea ndani yake yanauzwa maziwa yanayotokana na wanyama mbalimbali, kama vile mbuzi, na ng'ombe, ambayo ni mazuri na yanahitajika kwa afya za kila siku, kwa watoto zaidi, na watu wazima.

Jokofu kubwa lenye milango miwili liliopambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, maandishi yakielezea ndani zinatunzwa bidhaa zinazotokana na maziwa, zipate ubaridi kwa ajili ya wanunuzi.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zinauzwa dukani, zimewekwa na kufungwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na maelekezo yameandikwa ya namna ya matumizi ya siku, ambayo itaisha muda wake.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja limesimamishwa katika chumba, maandishi yakionyesha ndani imo bidhaa nzuri ya maziwa, yakipoozwa yapate ubaridi kwa ajili ya watumiaji wasio tumia ya moto.

Muonekano wa nje wa sehemu inayouzwa maziwa wateja ni wengi, wakiwa wamepanga foleni na wengine wamesimama kando, wanasubiri kupata huduma hiyo muhimu sana kwa ukuwaji wa watoto na watu wazima ambao wanapitia changamoto mbalimbali, za kiafya

Mfanyabiashara anayetumia chombo cha usafiri aina ya bodaboda ameegesha mbele ya duka linalouza maziwa amepitia ilikupata bidhaa hi muhimu na adhimu kwajili ya afya na matumizi ya kila wakati majumbani, mahotelini na maofisini.

Mwanaume amesimama dirishani mbele ya kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa kama vile ya ng’ombe na ya mbuzi. Huku akisubiri kupokea kile alichokiagiza.

Kibanda kinachouza maziwa, kimeegeshwa na tayari wateja wananunua, wamesimama dirishani wakiendelea kusimuliana mambo mbalimbali, pembezoni ipo nyumba iliyojengwa kwa matofali ya kuchoma.

Muonekano wa nje wa kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, kimepambwa kwa rangi nzuri ya nyeupe na bluu, dirishani pakiwa patupu, bado wateja hawajafika ili kuweza kufanya manunuzi yao.

Jokofu limesimama mbele ya dirisha la wateja, lina rangi nyeupe na ya bluu, maandishi yakielezea ndani zinatunzwa bidhaa zinazotokana na maziwa, zipate ubaridi kwa wale wateja ambao hawapendi zikiwa na moto.

Kibanda kilichopakwa rangi nyeupe, chenye maandishi ya Nyekundu pamoja na bluu, yakielezea kwamba bidhaa ya maziwa inapatikana mahali hapa, huku mteja amesiamama dirishani kusubiri kuhudumiwa.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, wateja wamepanga mstari kuelekea dirishani, ambapo muuzaji amesimama, akiendelea kuwapatia huduma.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya ng'ombe, mbuzi, kondoo. Wateja teyari wamefika, wameketi kwenye meza ya duara, wakinywa na kuendelea kuyafurahia.

Kibanda kilichopakwa rangi nyeupe, na maandishi ya nyekundu, pamoja na rangi ya bluu, yakiashiria ndani inapatikana bidhaa muhimu kwa mwanadamu ya maziwa, na mteja ndio anaingia langoni, kuweza kupata huduma hii.

Kiwanda kidogo cha mtaani kinachoteneza dhamani mbalimbali za majumbani na maofisini kwa kutumia mbao wanaume wawili tayari wameshafika kazini kuendelea na shughuli zao za kila siku

Viti vya majumbani pamoja na maofisini aina ya sofa vimesanifiwa na kujenga katika muundo mzuri, rangi zake ambazo hazing'ai sana na kupendeza kwa ajili ya wateja.

Kiwanda maalumu kinacho tengeneza bidhaa zinazotokana na mbao, kimefunguliwa na tayari wafanyakazi wakiwa kwenye mavazi yao ya ovaroli za bluu, wanaendelea na shughuri zao za kila siku kuhakikisha wateja wao wanapata kwa wakati hili kuendeleza mahusiano bora ya kibiashara

Viti vimetengenezwa kwa mbao nzuri na zenye ubora zilizovunwa toka katika misitu ambayo imemwagiliwa maji ya kutosha na kutunzwa vizuri kwa ajili ya bidhaa hizi, na sasa vipo tayari kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na maofisini.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani zikiwa zimezingirwa na taa zinazotoa mwanga hafifu na unao vutia zimechongwa na kutengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu kufanya kila mteja anayekuja kuvutiwa na kuzinunua.

Samani mbalimbali za nymbani zinauzwa dukani kama vile: vitanda, makochi, viti, meza, vingi vikiwa vimetengenezwa kwa kutumia pamba pamoja na ngozi.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na vitanda vizuri vilivyochongwa kwa mbao huku magodoro yake yakiwa yamewekwa tayari kwa ajili ya wateja kuja kukagua na kufanya manunuzi yao.

Kitanda kimetengenezwa kwa mbao nzuri na yenye ubora kimesanifiwa na kupakwa rangi iliyokipa mwonekano unaovutia, sehemu za kulala ziko mbili ya chini na ile ya juu hufanya watu kupumzika bila ya kusumbuana.

Vitanda vimetengenezwa kwa mbao nzuri, vimechongwa kwa ustadi na kuvifanya viwe na mwonekano wa kisasa, ipo sehemu ya chini pamoja na ya juu ya kulala, rangi iliyopakwa inapendezesha zaidi.

Samani za ndani na maofisini zinauzwa, ikiwa ni pamoja na makabati, makochi, masofa, mezaa pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa mbao nzuri, kupakwa rangi inyong'aa kuvipatia muonekano unaomvutia kila mnunuzi..

Bidhaa mbalimbali za nyumbani zinauzwa, kama vile mapazia, meza, viti, vitanda, makochi, vyote vimetengenezwa kwa ubora wa hali ya juu, na kupakwa rangi zinazomvutia kila anayekuja kutazama kabla ya kununua.

Viti vizuri aina ya sofa vinavyotumika majumbani, maofisini bila kusahau hotelini. Vimechongwa na kutengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, mito yenye rangi ya njano imewekwa juu yake kuongezea urembo na mvuto zaidi.

Viti vya nyumbani, maofisini pamoja na hotelini; vinauzwa. Vimetengenezwa kwa ngozi inayopatikana hapa nchini Tanzania. Pembeni imeegeshwa gari nzuri ya mteja aliyekuja kununua.

Kiwanda kidogo cha mtaani kinachotengeneza samani mbailmbali zinazotokana na mbao, tayari mfanyakazi amefika ofisini akiendelea na shughuli zake za kila siku kuhakikisha anachonga na kutengeneza bidhaa nzuri.

Viti vinavyotumika majumbani, maofisini pamoja na hotelini, vimechongwa na kusanifiwa kwa ustadi wa hali ya juu, vyenye ukubwa tofautitofauti, wanaweza kukaa watu watatu na wengine katika sehemu moja, na rangi zake ni nzuri na hafifu zinazovutia.

Meza kubwa ya duara imezingirwa na viti vyake vinne, vyote vimetengenezwa kwa mbao, kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu, kuvifanya vivutie kila mteja anayepita kuvitazama kabla ya kuvinunua.

Meza kubwa ya duara pamoja na viti vyake vilivyochongwa vizuri kwa mbao na kupakwa rangi inayong'aa tayari zipo sokoni kwa ajili ya kila mnunuzi anayehitaji.

Bidhaa mbalimbali za nyumbani zinauzwa kama vile masofa viti pamoja na meza za kuwekea vipodozi vya wanawake vimetengenezwa kwa mbao nzuri na kupigwa rangi inayovutia tayari kwaajili ya wateja kujinunulia na kwenda kuvipanga nyumbani mwao.

KItanda zimetengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi nyeupe katika ukubwa wake wa tatu kwa nne, tayari kipo sokoni kuweza kununuliwa kwa matumizi ya nyumbani kwa watoto na hata zile shule za bweni.

Mahali pa kutengenezea samani za ndani, maofisini na mahotelini kwa kutumia bidhaa za mbao wafanyakazi wawili wapo tayari wamefika wanaendelea na kazi kuhakikisha wateja wao wanapata vitu vyao kwa wakati.

Eneo la ndani ya hoteli, limepambwa kwa samani nzuri za ndani zilizochongwa kwa mbao, maua, picha za ukutani pamoja na taa, zimeendelea kuongeza mandhari inayovutia kila mteja anaetembelea.

Sehemu ya kulia chakula ndani ya hoteli, imepambwa kwa viti, meza na urembo mbalimbali, baadhi ya wateja tayari wamefika wameketi, huku wakiendelea kuufurahia mlo wao ulioandaliwa na wapishi wenye ubora na viwango vya juu.

Eneo la kulia chakula ndani ya hoteli, limepangwa na kurembwa vizuri, meza na viti vilivyochongwa na kutengenezwa kwa ustadi mzuri kwa kutumia mbao. Zipo tayari kwa ajili ya kila mteja, anayetembelea eneo hili.

Moja ya sehemu ya ndani ya hoteli imepambwa kwa viti vizuri vilivyo tengenezwa na kuchongwa kwa ustadi wa hali ya juu, rangi ya bluu iliyo ukutani imeendelea kupendezesha na kufanya mazingira ya kuvutia kwa kila mteja anaetembelea.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, kwajili ya matumizi ya majumbani na hotelini zikiwemo: karoti, ndizi mbichi, nyanya, vitunguu maji. Huku muuzaji amesimama, baada ya kuzipanga vizuri mezani, kusubiria wateja.

Bidhaa mbalimbali za kiasili zinauzwa sokoni kama vile nyungo, vyungu, miko, vikapu pamoja na vitenge vya kiafrika, wanunuzi ni wengi wakiendelea kuchagua na kulipia.

Bidhaa nyingi zimepangwa sokoni zinauzwa kama vile nyannya, karoti, vitunguu, mahindi, maharage, ubuyu na vyote vimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, kulingana na ukubwa na ubora wake.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali kwa mahitaji ya majumbani, zimepangiliwa katika mpangilio unaonyooka na mzuri, wateja wamejaa wakizunguka kuchagua zile wanazozihitaji.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni, zimewekwa ndani ya magunia na tayari wauzaji wamesimama karibu nazo kusubiri wateja waje wawapimie kwaajili ya matumizi ya nyumbani na hata mahotelini.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni kama vile: nyanya, vitunguu maji, maparachichi, matikitimaji, ndizi mbivu pamoja na mboga za majani. Vyote kuhakikisha watu wanakua na afya bora zaidi.

Duka linalouza bidhaa na vyombo mbalimbali za majumbani, zikiwemo, sufuria, sahani, vijiko. Wateja wamesimama wakijadiliana na kushauriana kabla ya kununua.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni kama vile karoti, pilipili hoho, nyanya, vitunguu maji, vitunguu swaumu. Muuzaji na mnunuzi wamesimama huku wakikabidhiana mboga za majani.

Bidhaa mbalimbali za Kiafrika zimejaa dukani zinauzwa katika ukubwa, muonekano na rangi tofauti tofauti. Kama vile; mikufu ya shingoni pamoja na bangili za mikononi.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa ndani ya soko, kama vile: ndizi mbivu, mananasi, nyanya, vitunguu maji, vitunguu saumu. Wauzaji wamevipanga vizuri juu ya meza wakisubiri wanunuzi ili kuweza kuwahudumia.

Nyanya zimevunwa toka shambani, zimeletwa na gari maalumu mpaka mitaani. Mkulima anafunga katika vifungashio tofautitofauti, akiwapatia wateja wanaomtembelea eneo hili la biashara yake.

Bidhaa mbalimbali za nyumbani zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu maji, karoti, pilipili hoho. Muuzaji yuko makini, tayari kuwahudumia wateja wake.

Bidhaa mbalimbali za kiafrica zinauzwa sokoni kama vile vikapu na nyungo pamoja na nguo zilizoshonwa, na udariziwa kwa muonekano wa kiafrica kabisa.

Vitu mbalimbali kwa ajili ya chakula cha majumbani, mahotelini vinauzwa sokoni vikiwemo pilipili hoho, karoti, nyanya, majani ya maboga, mchicha, mnafu, vyote ni kwa ajili ya virutubisho muhimu katika afya ya wanadamu.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile nafaka, ndizi mbivu, mboga za majani. Wauzaji wameketi huku wanunuzi wakiendelea kuchagua na kuzikagua kabla ya kununua.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni yakiwemo maembe, maparachichi, ndizi mbichi, ndizi mbivu. Wateja wanatembea wakiendelea kukagua kujiridhisha na kununua kuelekea majumbani mwao.

Bidhaa mbalimbali zinazotumika nyumbani zinauzwa sokoni kama vile; karanga, matango, karoti pilipili hoho, vitunguu maji tayari kwa wateja kuja kununua.

Mazao mbalimbali ya chakula yanauzwa sokoni kama vile maharage, vitunguu maji, mahindi, vitunguu swaumu, nyanya pamoja na mbogamboga mbalimbali. Wauzaji wamekaa makini wakisubiria wateja waendelee na biashara zao.

Nyanya kubwa nzuri zimeiva, tayari zimefika sokoni, muuzaji amezipanga juu ya meza, tayari kwa ajili ya wateja kuzikagua na kufanya manunuzi yao.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni kama vile nyanya, karoti, vitunguu maji, matikitimaji, mananasi, pamoja na mbogamboga za aina tofautitofauti. Huku muuzaji ameshikilia baadhi akiwaonesha wateja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, kama vile ndizi mbivu, mananasi, nyanya, karoti, vitunguu maji. Wananunuzi wanasubiriwa, huku wauzaji wakiendelea kupanga juu ya meza, vipate muonekano mzuri na kuvutia wateja.

Pembezoni mwa barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, majengo mazuri yaliyosanifiwa na kujengwa katika ubora wa hali ya juu. Tayari kwa watumiaji, wanaopangisha na wale wanaonunua.

Nyumba kubwa na nzuri iliyosanifiwa kwa viwango vya hali ya juu yenye ghorofa moja ipo katika mazingira mazuri, tayari kwa wapangaji kuja kuitazama na kuilipia kuendelea kuishi hapa.

Nyumba nzuri yenye rangi za kupendeza, imesanifiwa na kujengwa kwa ubora unaostahili, ghorofa moja kwenda juu na sasa ipo sokoni kwa ajili ya wateja wanaotaka kupangisha, na wale wanaonunua.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, wateja tayari wamechagua na kuzikusanya, na sasa wapo sehemu ya kufanya malipo na kuanza safari zao za kurejea majumbani.

Viatu vya aina tofautitofauti vya kiume vinauzwa ndani ya duka, wateja ni wengi wakiendelea kuchagua na kujaribisha huku wengine wakiwa na mazungumzo pamoja na wauzaji ili kuweza kupata muafaka wa bei wanayoihitaji.

Bidhaa mbalimbaliza kiume zinauzwa dukani, yapo mashati, Makoti ya suti, Suruali pamoja na viatu, vyote vimepangwa katika muonekano mzuri.

Nguo za kiume zinauzwa dukani yakiwemo mashati mazuri na ya kisasa, makoti ya suti; yamepangiliwa yakiwasubiria wateja waweze kununua kwenda kutumiwa kwenye shughuli mbalimbali, kama za maofisini na masherehe.

Nguo nyingi za kiume zinauzwa dukani, yakiwemo mashati ya kisasa kabisa, pamoja na makoti ya suti, yote yamepangwa na yanasubiria wateja kuchagua, kuyakagua kabla hawajafanya manunuzi yao.

Viatu vya mtumba vinauzwa dukani katika saizi, rangi, ukubwa na ubora tofautitofauti, wateja wakisubiriwa kuchagua na kufanya manunuzi yao.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika duka kubwa na la kisasa, zimepangwa vizuri huku zikiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti, pamoja na maandishi ya maelezo yamatumizi na siku zitakazoisha muda wake.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa zikiwemo ndala zenye rangi, muonekano na ukubwa tofauti tofauti, viatu vya kike pamoja na vya kiume.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, nyingi zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki, wateja wakitembea na kuzikagua, kabla ya kufanya manunuzi hayo.

Bidha mbalimbali zimepangwa dukani katika muonekano mzuri na unao pendeza vifungashio vimetofautiana rangi na ukubwa, pia zipo nguo za watoto hasa zinazo wasaidia kuwakinga na baridi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani , zikiwemo nafaka tofauti tofauti ndizi mbivu na nyingine zimefungashwa kwenye vifungashio maalum, juu yapo maelekezo ya namna ya utumiaji kwa kila mteja anayekuja kununua.

Bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya majumbani zinauzwa dukani, zimepangiliwa na katika vifungashio tofauti tofauti mteja ameshika mojawapo akisoma maelekezo kuyaelewa kabla ya kuinunua.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, zimepangwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama vile dawa ya meno kuhakikisha usafi na harufu nzuri ya kinywa asubuhi mpaka jioni mtu anapokwenda kulala.

Bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya majumbani zinauzwa dukani zimepangiliwa katika mashelfu tofautitofauti, vifungashio, muonekano na rangi zinafanya zivutie kwa kila mteja anayekuja kununua.

Bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wanawake zinauzwa katika duka kubwa la kisasa, zikiwemo; mafuta ya ngozi, viatu, magauni yakiwa yamepangwa vizuri katika hali ya kuwavutia wateja.

Magunia mengi yamepangwa katika mstari ulionyooka sokoni, ndani yake zipo nafaka tofautitofauti, juu vipo vipimio kwa ajili ya wateja wote wanaokuja kununua na kwenda kutumia katika matumizi yao ya majumbani.

Vinywaji baridi vingi vimepangwa dukani, kwenye muonekano mzuri na mistari iliyonyooka. Rangi zake na vifungashio vimetofautiana, kuvifanya kuwa na bei tofautitofauti, kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani kwa ajili ya matumizi ya majumbani, moja ameshika mteja akisoma maelekezo na akiikagua kwa makini kabla hajanunua na kuipeleka nyumbani kwake.